Katika jengo kubwa kuna mashine ya kisasa ya kutolea pesa iliyofungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja wote kwani hupatikana kwa masaa ishirini na nne. Huku mazingira yake ni tulivu, nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa urahisi na usalama.

Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja mda wote kwani hupatikana kwa masaa ishirini na nne huku mazingira yake ni tulivu nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa urahisi na usalama.

Ndani ya benki safi na yenye utulivu muhudumu amekaa nyuma ya meza akihudumia mteja aliyesimama mbele. benki hii inatoa huduma za amana, mikopo, akaunti, na miamala ya kielektroniki kwa ufanisi mkubwa sana kwa wateja wote.

Mhudumu wa kiume ndani ya baa safi na ya kisasa akiwa nyuma ya kaunta, tayari kuwahudumia wateja, nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa chupa za vileo mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, huku mwanga wa kutosha ukivutia na kuipa thamani baa na mandhari tulivu ya kisasa.

Ndani ya baa rafu imepangwa chupa za vilevi vya aina mbali mbali vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaovutia wateja, chini ya rafu kuna maboksi ya vinywaji laini yakionesha mchanganyiko wa huduma kwa wateja wenye radha tofauti.

Baa yenye mwanga wa kutosha na muhudumu akiwa nyuma ya kaunta safi iliyopangwa vizuri huku akiwa tayari kuhudumia wateja. Nyuma yake rafu imepangwa na chupa za vileo mbalimbali kwa mvuto, huku muhudumu akiwa amevalia sare nyeupe, akiakisi huduma ya kitaalamu na mazingira yenye kuvutia sana.

Bango la baa lenye picha ya bia inayovutia ikitangaza baa maarufu iitwayo "Dramzone" katika jengo zuri lenye usanifu wa kisasa na mvuto. Likiwa tayari kuwakaribisha wateja kwa burudani na vinywaji baridi.

Muhudumu wa kiume ndani ya baa safi na ya kisasa akiwa nyuma ya kaunta akichanganya vinywaji kwa ustadi, nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa chupa ya vileo mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, huku mwanga hafifu wa kuvutia unaipa baa mandhari tulivu na ya kisasa.

Ndani ya baa nzuri kubwa yenye mwanga hafifu muhudumu wa jinsia ya kike aliyevalia sweta la rangi nyekundu, anahudumia wateja wawili waliketi juu ya kochi wa jinsia ya kike akipanga vileo aina ya bia juu ya meza uku kukiwa kuna soda.

Baa yenye mandhari yakuvutia rangi ya bluu huku muhudumu akiwa kazini mbele ya meza, iliyopangwa chupa za vileo mbalimbali kwa mpangilio maridadi unaovutia wateja, hii inaakisi huduma za viwango vya juu na mazingira rafiki ya mapumziko.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari, magari matatu yanayofanana yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani zilizo safi na kuvutia, likiwa limepangwa vizuri kwaajili ya wateja wanaotembelea na kutazama ubora wa magari yanayouzwa. Inathibitisha viwango vya kisasa na uhimara wa muundo wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari ya mtindo mmoja na tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya nje, kila gari limewekwa kwa namna ya kuvutia mteja ikiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na watakaodumu.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari iitwayo "HYUNDAI", magari mbalimbali kwa mitindo tofauti. Yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kumimika.

Katika sehemu ya maonesho ya kuuza magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa tayari kwa majaribio, na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonesha sehemu ya ndani ilivyosafi na ya kuvutia. Ikiwa imepangwa vizuri kwaajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, yakionesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari yanayofanana yamepangwa kwa mpangilio mzuri, nje kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yalilyo chujwa na kupashwa moto ikiwa kwenye chumba, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine Kuna maandishi yakieleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya kuwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya chumba kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa aliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka kikombe na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiatomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwankuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka pesa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa , yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Kaweka chombo na analipia kiasi anachokitaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kua maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine hii kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa, na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka, kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Mteja akiwa anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa hayo ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya kibanda kidogo kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa muuzaji huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kufikia mfumo wa kiatomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya

Wateja wamepanga foleni mbele ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, ilikutumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza Maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Wateja huweka chombo na kulipia kiasi wanachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki au kupokea usaidizi kutoka kwa muuzaji.

Muuzaji amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kieletroniki, juu ya mashine kuna maandishi yakieleza kua maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa yakiwa nje. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa kazi.

Ndani ya duka linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokazo la maziwa lenye rangi ya buluu na majina ndoyo bidhaa mbalimbali za maziwa, zimepangwa vizuri kama vile mitindi na jibini tayari kwa kuvutia wateja wanaopita katika sehemu hii.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ikiwa nje inafanyiwa matengenezo, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanaelezea kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, imefanyiwa matengenezo. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotoka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine hii kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayo eleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Katika chumba kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomotiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa; mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa hayo ni salama na safi kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Mteja amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yalilyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa imeegeshwa pembeni, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa aliitwa "Glory"kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine hii kuna maelekezo ya jinsi ya kutumia mashine.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inaotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama, kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzwaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mteja akitumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, uliopo juu ya mashine hii na maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Kundi la watu wameketi ndani ya duka maalumu la kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa wakifurahia kunywa maziwa kwenye vikombe , duka hili lina rangi ya bluu na nyeupe likiwa safi na mpangilio mzuri sana kwaajili ya kukaribisha wateja Kila siku .

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyopashwa moto na kuchujwa tayari Kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kunywa kupitia mfumo wa kiautomatiki; juu ya mashine kuna maandishi yakielezea kuwa maziwa hayo ni safi na salama kwa afya.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ambayo mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiatomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa. Wauzaji wanapanga vifungashio vya maziwa mbalimbali kwenye rafu ya kupendeza yenye mwanga wa kutosha teyari kwa ajili ya kukaribisha wateja kununua maziwa haya kwa ajili ya afya zao binafsi.

Kitanda cha mbao kilichotengenezwa vizuri na kupakwa rangi inayopendeza kimepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuzia samani, huku mandhari ya duka hili linahakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaopita njiani kutafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuzia samani, yakiakisi rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti yakivutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Samani mbalimbali kama vile meza ya kulia chakula yenye viti vizuri na kabati lililopangika kwa mpangilio mzuri, tayari vimefikishwa kwenye nyumba ya mteja na vimepangwa vizuri kuendana na mazingira ya hapo nyumbani.

Duka la kisasa la samani limejaa bidhaa mbalimbali kama meza, kabati, makochi na vitanda vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa na kuboresha nyumbani kwao.

Kabati jeusi, magodoro na makochi aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio nje ya duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo yake tofauti, mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuzia samani ikionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja wanaopita njia. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafta samani za kisasa na zitazadumu.

Fundi seremala wa jinsia ya kike, akiwa nje sehemu maalumu ya kutengenezea samani. Akiandaa mbao kwa kutumia msumeno, randa na vifaa vingine vya kazi. Anajitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili aziuze na kujipatia kipato cha kuendeshea maisha yake.

Mafundi seremala wa jinsia ya kiume wako ndani ya chumba maalumu cha kutengenezea samani, wakiaandaa mbao kwakutumia randa na vifaa vingine vya kazi wanajitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili ziuzwe na kuwapatia kipato chakuendesha maisha yao.

Meza, stuli na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, zinaonesha rangi na miundo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka jili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za mbao za kisasa na zitakazodumu.

Meza na makochi aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionesha rangi na mipangilio tofauti ya kupitia wateja, mandhari ya duka hili ni yenye ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta thamani za kisasa na zinazodumu.

Katika mgahawa mzuri unaopatikana hotelini ukiwa na rangi ya kupendeza, wahudumu waliovalia mavazi ya jikoni safi yenye rangi nyeupe, watatu, wamesimama wakiwa na sahani zilizojaa vyakula tayari kwa ajili ya kuhudumia, wateja waliopo ndani ya hoteli hiyo.

Katika mapokezi ya hoteli yenye rangi nyeupe na mwanga wa kutosha, kukiwa na mazingira nadhifu ya kuvutia. Wahudumu waliovalia sare nzuri wamesimama kwa utulivu, tayari kuwakaribisha na kuhudumia wageni kwa staha na ukarimu.

Ndani ya mgahawa wa hoteli mhudumu anamhudumia mteja kwa tabasamu akiwa amevalia sare ya kupendeza, amesimama mbele ya mteja aliyekaa mezani na kutoa huduma kwa upole huku akihakikisha mteja anafurahi na anapata huduma bora.

Katika mapokezi ya hoteli yenye rangi nyeupe na mwanga wa kutosha kukiwa na mazingira nadhifu na ya kuvutia, mhudumu alievalia sare anamhudumia mteja aliesimama mbele ya meza akimkaribisha na kumhudumia kwa staha na ukarimu.

Chumba cha hoteli chenye mandhari ya kuvutia ikiwa na kitanda cha mbao safi kilichopambwa kwa shuka jeupe taa ya jioni inaangazia kwa utulivu, na kiti cha kufanyiwa kazi kilichowekwa kwenye kona pembeni ya kitanda. Mandhari ya ndani inaakisi usafi, mwanga wa kutosha na mazingira yanayomkaribisha mgeni kwa starehe.

Ndani ya duka bidhaa mbalimbali zimepangwa juu ya meza huku wateja wakiendelea kuchagua. Bidhaa hizi kama vile nyanya zilizoiva vizuri, pilipili hoho, vitunguu swaumu, kabichi, mboga za majani na karoti zilizokomaa vizuri.

Ndani ya duka muuzaji na mteja wamesimama wote wakiwa wamevalia barakoa, wakibasilishana bidhaa na hela huku rafu za ukutani zikiwa na chupa za juisi mbalimbali na juu ya meza kuna mifuko ya mchele na sukari katika duka dogo lenye shughuli nyingi za kila siku.

Ndani ya soko mteja anapokea mfuko kutoka kwa muuzaji aliesimama pembeni ya meza zilizopangiliwa kwa mpangilio rahisi bidhaa kama nyanya, machungwa, mayai, hoho na karoti sehemu hii ya soko ipo wazi na kuruhusu biashara kufanyika kwajili ya kujipatia vipato na bidhaa.

Pembezoni mwa soko karibu na barabara, wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali kwenye matoroli kama matango, pilipili hoho nyekundu na za kijani, kabichi zilizokomaa vizuri, karoti na nafaka mbalimbali tayari kwa kuwauzia wateja wanaopita njia kwa matumizi binafsi ya nyumbani.

Ndani ya soko mteja akipokea bidhaa aina ya mboga za majani kutoka kwa muuzaji aliye nyuma ya meza iliyopangiliwa kwa mpangilio rahisi ikiwa na bidhaa kama; mboga za majani, zilizoiva vizuri kwa rangi nyekundu, na ndizi zilizotundikwa juu.

Katika soko wauzaji wamekaa nyuma ya meza iliyopangiwa kwa mpangilio rahisi ukiwa na bidhaa kama nyanya, mboga za majani, vitunguu na tangawizi, wakisubiri wateja watakaoingia ndani ya soko hili kwa ajili ya kutafuta bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko kubwa muuzaji wa jinsia ya kike amesimama mbele ya meza yake iliyopangiwa bidhaa mbalimbali kama vile karoti zilizokomaa, ndizi zenye rangi ya kijani na karoti nyingine nyuma yake zikiwa ndani ya gunia bado hazijatolewa. Akisubiri wateja wanaoingia ndani ya soko kutafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali chini kwa mpangilio raisi kama mboga za majani na matunda, pamoja na nafaka wanasubiri kwa utulivu wateja, wanaopita kuchagua bidhaa huku mazingira ya soko, yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa jamii.

Mteja akizungumza na muuzaji aliyepanga vizuri nafaka mbalimbali, mbele ya duka lake nafaka hizi kama; mchele, maharage, mahindi na ulezi anayepanga vizuri kwa ajili ya kusubiria wateja wanaoingia sokoni kuafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Katika soko kubwa wanunuzi wamekaa nyuma ya meza iliyopangiliwa bidhaa tofauti kama vile, nyanya chungu, pilipili hoho za kijani, nyanya nyekundu, karoti na maharage; wakisubiri kwa umakini wateja watakaoingia kwenye soko hili wakitafuta bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi binafsi.

Ndani ya soko wateja wakichagua bidhaa zilizopangwa vizuri juu ya meza kwa mpangilio rahisi kama vile: nyanya, pilipili hoho na karoti zilizopangwa vizuri na muuzaji wananunua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko muuzaji akiwa amepanga bidhaa aina ya nyanya, zilizoiva vizuri zikiwa na rangi nyekundu, juu ya meza kutokana na bei nltayari kusubiria wateja wanaofika kutafuta bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Katika soko dogo la jioni wauzaji wameketi huko mbele yao wamepanga matunda na nyanya mbalimbali, kwa ajili ya wateja wanaopita kwenye hii barabara wakitafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi binafsi ya nyumbani.

Ndani ya soko muuzaji amekaa nyuma ya meza iliyopangiwa bidhaa mbalimbali kama vile pilipili hoho za kijani matango nyanya vitunguu viazi pamoja na njegere tayari kwa kuuzia wateja wanaoingia ndani ya soko hili ili kujipatia bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani

Ndani ya soko kubwa, wauzaji wameketi chini mbele ya meza zilizopangwa bidhaa mbalimbali, kama vile; nyanya zilizoiva zikiwa na rangi nyekundu, vitunguu na kabichi zilizokomaa, wakisubiri wateja watakaofika sehemu hii kwa ajili ya kujipatia bidhaa kwa matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko muuzaji amekaa pembeni ya meza iliyopangwa vizuri ikiwa imepangwa bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya ,pilipili, njegere, maharage, vitunguu na viazi, akisubiri kwa hamu wateja wanaopita ili apate kuwauzia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Nje kidogo ya soko muuzaji amepanga bidhaa mbalimbali ya matunda kama vile maananasi, ndizi, maembe, matofaa na matikiti akiwauzia wateja wanaopita kwenye barabara hii kwa matumizi ya nyumbani au sehemu za biashara kama mama ntilie.

Katika soko wauzaji wawili wamesimama pembezoni mwa matunda wakiyapanga vizuri matunda haya kama mapapai, machungwa, matofaa na ndizi vinasubiri wateja wanaoingia ndani ya soko hili kwa kutafuta bidhaa kwa matumizi ya nyumbani.

Katika soko dogo muuzaji anaendelea kupanga bidhaa mbalimbali juu ya meza, kwa mpangilio rahisi. Bidhaa hizi kama; nyanya, matango, hoho, vitunguu na ndizi alizozitundika, zinasubiri wateja wanaopita katika soko hili, ili wanunue na kwenda kutumia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, au kwenye biashara kama mamantilie.

Jengo kubwa lililojengwa maeneo ya mjini likiwa na vyumba vingi vinaweza kutumika kama makazi au ofisi; jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Nyumba ya kisasa yenye paa jeupe na lilinyooka na paa jekundu limejengwa maeneo ya mjini likiwa na vyumba vingi vinavyoweza kutumika kama makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya nyumba na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Dalali akimuonesha mteja maeneo ya jengo kubwa linalopatikana maeneo ya mjini, jengo hili linaonesha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Dalali akiwa anamuonyesha mteja sebule nzuri iliyopendeza katika chumba kinachotazama nje, chumba hiki kinapatikana kwenye jengo lililojengwa mjini ikiwakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Nyumba za kisasa zilizojengwa katika eneo la mjini, ikiwa na vyumba vya kutosha kwa ajili ya makazi. Majengo haya yanawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Ghorofa refu linaendelea kujengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi zitakazo tumika kama makazi au ofisi, jengo ili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Ghorofa refu lililomaliza kujengwa katika maeneo ya mjini likiwa lina vyumba vingi vinaweza kutumika kama makazi na ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisiasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Nguo zimetundikwa vizuri kwenye rafu yenye mpangilio mzuri, zikiwa na rangi na miundo tofauti, sehemu yenye jengo kubwa na maduka mbalimbali yenye bidhaa za aina tofauti ambayo huwapa wateja uhuru wa kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Makoti ya suti yametundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio bomba; zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti; ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wameshuka kwenye ngazi wakiingia kwenye jengo kubwa lenye maduka huku watoa huduma wakiwa wame kaa tayari kuwa hudumia, watu huwenda katika majengo haya kufanya ununuzi wa vitu mbalimbali au kutembea tu wakifurahia mandhari yakuvutia na utulivu wa mazingira.

Mikoba, mabegi na nguo mbalimbali zimetundikwa vizuri, ndani ya duka lenye mpangilio mzuri na rangi za kupendeza. Ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali, ya bidhaa za aina tofauti ambayo, uwapa uhuru wateja wa kuchagua mavazi.

Mabegi ,mikoba na viatu ikiwa imepangwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio bomba. Zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi.

Viatu vya ngozi vizuri vimepangwa ndani ya duka lenye mpangilio bomba vikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi na bidhaa wanazotaka.

Nguo zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza zikiwa na rangi na miundo iliovutia. Hii ni sehemu ya duka kubwa yenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana wakuchagua mavadhi na bidhaa wanazotaka.

Viatu na nguo zilizopangwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio bomba, zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi na bidhaa wanazozitaka.

Nguo za watoto zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza zikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au bidhaa wanazotaka.

Mabegi na nguo yametundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio bomba ikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana kwa kuchagua mavazi na bidhaa wanazotaka.

Katika duka kubwa na la kisasa, mteja anachagua viungo na matunda kama: pilipili hoho, matango na kabichi; vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikiwa na rangi ya kuvutia inayoakisi ubora na usafi wa bidhaa hizi. Huku mazingira ya duka yakiwa nadhifu na ya kuvutia ununuzi.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji mbalimbali vimepangwa juu ya rafu mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa safi na hali ya juu, taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote liwe la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi za matunda safi. Mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu.

Katika duka kubwa la kisasa mteja anachagua bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikiwa na rangi ya kuvutia inayoakisi bora na usafi wa bidhaa huku mazingira ya duka yakiwa nadhifu na ya kuvutia ununuzi.

Mteja akiwa anachagua bidhaa ndani ya duka kubwa la kisasa lenye mwanga wa kupendeza, vitu vikiwa vimepangwa kwenye rafu nzuri, mpangilio wake unavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu, taa zenye mwangaza wa kuvutia ambazo huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na kisasa sana.